Shada la ndizi linaonekana likiwa bado kwa mgomba wake pale shambani, nyuma ya ile shada kunaonekana mgomba na matawi mengine makubwa ya mmea wa ndizi.

Shamba la mmea wa ndizi, katikati kuna njia ambapo watu wanapita kuangalia mmea huu, pande moja mmea huu haujakomaa na kutoa matunda, pande moja mmea huu unaonekana umetoa matunda mengi.

Ukuta wa mbao, kumewekelewa mafuta ya kupika kwa kibuyu kidogo, kuna mahindi yamepangwa kwa laini moja. Ukuta uko na moshi mwingi moshi umeingilia mahindi vilevile.

Shamba la ndizi, kuna migomba tano inayoonekana, imeweza kupandwa hivi karibuni. Shimo bado ni refu, na kuna njia katikati, watu wanaweza kupita. Ndizi, hazijazaa ndizi.

Ng'ombe wanne, wakiwa wanatafuta chakula, katika biwi la taka taka. Katika biwi hili, kuna mlango wa chuma nyuma. Biwi hili la takataka, liko na karatasi, na plastiki.

Shamba la ndizi, kuna migomba miwili ya ndizi imebeba ndizi kubwa ambazo zimeiva. Nyuma kidogo kuna mgomba wa ndizi ambao haujaiva. Kuna njia katikati ambapo watu wanaweza kupita.

Ndizi tamu zimepangwa katika kibanda cha muuzaji. Ndizi ni nyingi na zimepangwa kwa njia ya ustadi. Muuzaji amesimama nyuma ya kibanda na anaendelea kupanga ndizi juu ya zingine.

Ngombe imesimama zizini kuna mkulima anayekamua ngombe maziwa. Mkulima ameinama chini ya ngombe ako na pakiti ya rangi ya samawati, kando kuna mchanga unaozunguka zizi mzima.

Shamba la mmea wa ndizi, mbele kuna mgomba wa ndizi ambao umekomaa. Kando kuna njia ambayo mtu anaweza kupita. Kuna mimea mingine mingi ya ndizi mle nyuma.

Mnunuzi wa maziwa akichukua maziwa kutoka kwa mkulima mdogo, mnunuzi ako na kalamu na karatasi anaandika, amevalia kofia ya pikipiki. Juu ya pikipiki kuna galoni mbili na chini ya kuna galoni ndogo mbili wako katika barabara nyuma yao kuna boma na katika ile boma kuna miti.

Boma, ndani ya boma kuna pikipiki mbili zimebeba galoni mbili za maziwa kila moja, kuna galoni moja ikiwa kando kivyake. Kando ya pikipiki moja kuna muhudumu wa maziwa amesimama kando. Boma hili lina lango kuu kubwa la rangi nyeusi.